Hili ni duka la nguo likiwa na nguo nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye reki za nguo zikiwemo mashati, fulana na suruali zenye rangi mbalimbali kama vile njano , buluu, nyekundu na nyeusi. Baadhi ya nguo zimepangwa kwenye meza au rafu zikionyesha mitindo na rangi tofauti na kuunda mazingira ya duka la kisasa la nguo.

Hii ni chumba chenye makabati ya kuhufadhia vitu yaliyopangwa vizuri. Kuna nguo zilizokunjwa na kuwekwa ndani ya makabati pamoja na vitu vingine kama vile vitabu au mapambao. Pia kuna meza au sehemu ya kazi iliyo na vifaa vya ofisi au kompyuta.

Hili ni duka la nguo ya kisasa, ndani yake kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na meza zikiwemo mashati na koti na pia kuna doll wa kuonyesha nguo. Chini sakafuni kuna zulia la duara lenye nakshi nzuri na juu dari kuna taa kubwa maridadi inayong'aa. Samani zilizomo ni nyeusi zikionyesha mpangilio wa duka la kifahari.

Hili ni duka la maonyesho katika duka hili kuna fulana nyeusi iliyoning'inia ikiwa na picha na pia michoro kwa rangi ya buluu na nyeupe katikati. Nyuma ya fulana kuna nguo zingine pia zilizoanikwa.

Hizi ni nguo zilizoning'inizwa kwa reki ya nguo ndani ya duka la kuuza nguo. Nguo mbalimbali zinaonekana zikiwa zimetundikwa kwenye kamba na nyuma kuna ishara lililoandikwa jina ya duka lenyewe.

Hili ni duka la nguo mbalimbali zilizopangwa na kuonyeshwa kwenye picha hii kuna vifaa vya kunyeshea nguo vikiwa vimevalishwa nguo tafuti vikiwemo mashati, fulana na koti. Nguo hizi zinaonekana kuwa za mitindo na rangi tofauti.

Hii ni trela kubwa ya kubeba magari inayotumika kusafirisha magari mingi kwa wakati mmoja. Jambo ambalo ni muhimu sana katika biashara ya magari, trela kama hii huwezesha wafanyibiashara wa magari kuhamisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine kama zile kutoka bandari au kiwanda hadi kwenye soko la magari.

Hii ni mambo ya ndani ya gari hasa usukani na sehemu ya dashibodi ambayo inaweza kuonekana katika maonyesho ya magari. Sehemu kama hizi za ndani ya gari huonyeshwa kwa wanunuzi watarajiwa katika uuzaji wa gari ili waweze kukagua hali ya gari, vifaa vyake na muundo wa mambo ya ndani kabla ya kufanya uamuzi wa kununua.

Hawa ni watu watatu, huenda muuzaji wa magari na wanandoa. Wakichunguza kitu kwenye kompyuta kibao ndani ya duka la kuuza magari. Inaonekana wanajadili ununuzi wa gari au maelezo yake.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ikilenga upande wa dereva hasa. Unaweza kuona usukani, dashibodi, na sehemu ya viti vya mbele. Pia kando ya hii gari kuna gari lingine lililoegeshwa kando yake.

Hii ni soko la magari. Wanaume kadhaa wamekusanyika karibu na magari meupe, wakionekana kukagua na kujadiliana kuhusu magari hayo. Mazingira yanaonyesha nafasi kubwa iliyo na mwanga wa kutosha, ikionyesha eneo la biashara ya magari.

Hili ni soko la mboga na matunda. Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwa mpangilio mzuri, zikiwemo nyanya, matunda, viazi na mboga za majani. Mwanga unaonekana kutoka juu, ukiangazia bidhaa na kuongeza mazingira ya soko. Kwenye nyuma la soko hili kunaonekana muuzaji wa soko ambaye anauzia wateja.

Hii ni barabara yenye nyumba kando yake, chini ya anga safi la bluu lenye mawingu machache. Kuna miti na mimea mingine kando ya barabara na baadhi ya nyumba zinawezaonekana kuwa chini ya ujenzi au ukarabati . Jua linaonekana kuangaza sana kuashiria kuwa ni mchana.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi ambalo linaweza kuwa jengo la makazi au la biashara. Kwa upande wa mali isiyohamishika jengo hili linaweza kuwakilisha fursa ya wawekezaji katika mali ya kukodisha au linaweza kuwa sehemu ya maendeleo mapya ya mali isiyohamishika. Madirisha mengi yanaonyesha vitengo tofauti ndani ya jengo ikionyesha uwezekano wa matumizi mbalimbali wa mali.

Hii ni anga la bluu safi, majengo na nyaya za umeme au timu zikipita angani. Kuna jengo refu lenye paa jekundu na jengo lingine lenye madirisha mengi. Picha unaonekana kuchukuliwa wakati wa mchana na mchana na mwanga wa kutosha. Jengo moja ni jengo la viti.

Hili ni jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa bado linajengwa au bado halijakamilika. Inasimama chini ya anga safi ya buluu. Jengo hili lina madirisha mengi.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi, ikionekana kutoka mbali kando ya barabara au njia isiyo na lami. Jengo hilo linaonekana kuwa na madirisha mengi na muundo wa kisasa. Mbele ya jengo kuna eneo tambarare, barabara, uwanja ulio wazi unaelekea kwenye jengo hilo.

Hii ni eneo la kuweka vinywaji baridi lililoandikwa eneo la nishati. Kifaa hiki kinaonekana kuwa na rafu zilizojaa chupa na makopo ya vinywaji mbalimbali labda vinywaji vya kuongeza nguvu.

Hii ni chumba cha maonyesho. Kwenye chumba hiki kuna vifaa vya kielektroniki kama vile mashine ya kufulia nguo. Kuna aina tofauti ya mashine ya kufulia nguo kwenye chumba hiki.

Hili mi duka kubwa lililo na rafu zilizojazwa matunda na mboga mbalimbali. Kuna mabanda yenye matikiti na mboga za kijani zikiwa zimepangwa vizuri. Pia kuna mabango ya matangazo ya bei yaliyoning'inia juu. Sakafu inaonekana kuwa safi na nafasi ni pana.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa, inaonekana kuna safu ndefu za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na pia kuna rafu za mbao zilizopangwa katikati ya njia. Sakafu inaonekana kuwa safi na kuna mwangaza wa kutosha.

Hii ni ndani ya duka kubwa inaonekana kuna idara mbalimbali ikiwemo sehemu ya mikate na bidhaa za maziwa. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na mapipa yenye bidhaa zinazouzwa ikionyesha mazingira ya kawaida ya ununuzi katika maduka makubwa.